Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu la ndani, lenye meza iliyohifadhi kifaa maalumu cha kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu ya watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa darasa lililo na jopo la watu waliokalia katika vitu huku meza zikiwa zimehifadhi mfano wa majalada ama madaftari ikiashiria ni eneo la chumba linalotimimwa kwa ajili ya elimu ya watu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi majarada ama mfano wa vitabu pamoja na vifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kama darasa kwa ajili ya kutoa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokalia katika viti huku madawati yakiwa na vitabu au mfano wa jarada, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Kitabu ama jalada, kilichochapishwa maneno yasomekayo "kipindi cha pili" na kuchorwa picha zenye kuakisi baadhi ya masomo, ikiashiria kuwa ni jalada ama kitabu kinachotumika kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lenye rafu zilizohifadhi mkusanyiko wa vitabu mfano wa maktaba, likiashiria kuwa ni eneo maalumu mfano wa darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya shule ya sekondari.

Eneo la ndani ya mfano wa chumba kwenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, pamoja na vifaa mbalimbali kama mabomba yenye kutoa maji, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa chumba cha darasa ama maabara inayotumika kwa ajili ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani ya jengo mfano wa chumba, kilichotandikwa vitanda vilivyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni eneo linalotumika kwajili ya malazi, mfano wa bweni linalotumika kwajili ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza pamoja na vifaa mbalimbali kama mabomba, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama darasa ama eneo la maabara linalotumika kwa majaribio katika elimu ya sekondari.

Mtu alievalia mavazi maalumu ya rangi nyeusi, aliepo katika eneo la ndani lenye mfano wa ubao, uliochapishwa maneno yasomekayo “ mfumo wa mmeng’enyo wa binadamu”. Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba yenye kiti, meza pamoja na kitanda vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu ikiashiria ni eneo la bweni linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi wanafunzi katika shule ya sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu la ndani waliokalia katika viti, huku mmoja kati yao akisimama na kuhutubia, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa ama chuo, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokalia katika viti, huku meza zikihifadhi mfano wa majalada ama vitabu, na mmoja kati yao akiwa amesimama akiwahutubia. Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya juu .

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu la ndani waliokalia katika viti, huku meza zikihifadhi vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, huku mmoja wao akisimama na kuwahutubia. Ikaashiria kuwa ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya chuo.

Jopo la watu waliokali katika viti waliopo katika eneo la ndani mfano wa maktaba lililozungukwa na rafu zilizohifadhi vitabu, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa ama chuo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kielimu.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi, lenye watu waliovalia mavazi ya rangi moja ya bluu, wakiwa wamekalia katika viti, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa ama chuo, linalotumika kwa ajili ya shughuli za kielimu.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu aliyepo katika eneo la ndani aliyekalia katika kiti huku meza ikiwa na mashine ya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni mtu aliyepo katika eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, pamoja na vifaa kinga kama miwani pamoja na grovu yakiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi ya maalumu ya rangi ya bluu, wakiwa wamekalia katika viti, huku meza zikihifadhi vifaa vya kielektroniki. Ikiashiria kuwa ni chumba mfano wa darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi sare yenye rangi ya buluu, waliokalia katika viti huku meza ikihifadhi mashine pamoja na vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walilopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, waliokalia katika viti huku meza zikihifadhi vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato. Ikiashiria kuwa ni eneo la chumba linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliyepo katika eneo la ndani lililozungukwa na mashine pamoja na vifaa vya kieletroniki, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga aina ya barakoa, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi sawa yenye rangi ya bluu, waliokalia katika viti huku meza zikihifadhi vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, wakiwa katika eneo lililozungukwa na mashine za kielektroniki. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa ama chuo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi vyenye kusanyiko wa magari ionekane hayo yapo katika matengenezo na watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi moja, ikiashiria kuwaonea wafanyabiashara wafanya kazi ya kuuza au kununua magari hayo ama eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi kama chuo.